Kuna duka. Mbeleni kwa duka kuna baiskeli. Baiskeli hiyo inakaa kufungiwa mizigo. Kando ya baiskeli kuna pikipiki. Kwenye pikipiki yenyewe kunakaa kuna mtu ambaye anapanda au kushuka, mguu wake unaonekana kando ya pikipiki yenyewe. Kuna mkembe hapa chini kando ya baiskeli. Kwenye duka kuna mnunuzi ambaye ananunua bidhaa kwenye duka.

Magari yamepackiwa kwenye uwanja. Gari moja ambalo lina rangi ya nyeusi imekaliwa na watu watatu. Mwanaume mmoja amesimama kando ya gari hili na ametazama kando. Mwanadada mmoja ameketi chini na mwingine ameegemea katika gari lingine. Nyuma ya magari haya kuna miti mirefu ambayo yamejikunja.

Duka la dawa. Katika duka hili kuna vitu vingi ambavyo vinaonekana. Mlangoni mwake kumeandikwa M-Pesa, kuashiria kuwa ni duka ambalo linabadilisha pesa kwa kupeana na kuchukua pesa.

Sokoni kuna ma cabbage . Soko hili linaonekana kuwa chafu sana kwa mataka ya ma cabbage ambayo yanamwagwa kila mahali. Ndani ya soko kuna watu. Watu hawa wamevalia mavazi. Kuna ambao wamevaa ma, viatu vya mvua, ili kuepuka matope ambayo yako katika soko hili.

Gari jeupe limesimama ardhini. Mbele yake kuna miti aina mingi. Kuna miti mirefu na mifupi, nyuma yake pia kuna miti mingine mirefu na mifupi. Kuna waya ya kuna waya ya stima ambayo imesimamiwa katika mti mmoja. Nyaya hizi zinapitisha stima kutoka upande mmoja hadi upande mwingine.

Tangazo la shirika la bima la Shimiri kwa wagonjwa. Tangazo hili lina msichana ambaye anaonekana kuumia mguu wake. Tangazo hili lina nambari ya simu ambayo mtu anafaa kupiga ili kuwasiliana na wanashirika hawa.

Soda zimewekwa kwenye jokovu. Soda za aina mingi na tofauti. Duka hili ni duka la kubadilisha pesa la mpesa. Mbele yake kuna baiskeli ambayo imezeeka. Mkono wa mtu umeshikilia baiskeli hii ili isianguke. Mbele yake kuna mtu mwingine ambaye ameketi chini na amevalia kofia.

Ndizi ambazo zimeiva na ambazo hazijaiva ziko mbeleni. Ndizi ambayo haijaiva imedungwa kisu juu yake. Chini yake kuna nyanya, pilipili hoho, tangawizi na ndimu.

Nguo zimepangwa sokoni. Nguo hizi ni za rangi aina tofauti. Watu wengi wanaonekana kuchagua nguo hizi. Mwanaume mmoja anarusha nguo hizi kwa juu na chini. Kuna mwingine ambaye amesimama amevalia barakoa na ametazama kando.

Gari lenye rangi la nyeupe limebeba gari lingine lenye rangi ya samawati . Magari haya yako kwenye lami. Lami hili linaonekana kuwa baridi baada ya kunyeshewa na mvua. Mbele yao kuna miti na kuna uwanja. Miti yenyewe ni mirefu na nyasi kwenye uwanja ni fupi.

Mama yuko sokoni, pembeni mwake kuna vitunguu hoho. Kuna nyanya, vitunguu, viazi na karatasi. Mbeleni mwake kuna watu wengine ambao wanaonekana kuwa wananunua bidhaa sokoni. Mama huyu anaonekana kuwa mwenye ametazama kitu ambacho anatengeneza mkononi mwake.

Magari ambayo hayana nambari rasmi imepakiwa. Magari haya yako katika ardhi tambarare ambayo haina nyasi. Juu yake kuna kamba ambayo imepitishwa. Kando ya kamba kuna mwangaza.

Sarafu ya kitambo ya noti ya shilingi elfu moja ya kenya. Sarafu hii ina michoro mingi. Kuna mchoro wa rais wa kwanza wa kenya Jomo Kenyatta. Kuna michoro pia ya wanyama tofauti. Kuna michoro wa mnyama ambaye ni ndovu na nyati.

Gari la kubebea mizigo limebeba magari mengine. Magari mengine yako upande wa chini na mingine yako upande wa juu. Gari hili liko katika barabara lenye lami. Kando yake kuna uwanja ambao una miti mirefu na miti mifupi.

Magari ya aina tofauti imepakiwa, magari haya kwa idadi ni moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba. Magari haya yanaonekana kuwa ya muundo mmoja lakini rangi zake ni tofauti maana kuna rangi samawati, nyekundu na nyeupe.

Mkono umeshikilia sarafu za nchi ya Kenya, kuna sarafu ya shillingi elfu moja, sarafu ya shillingi mia tano na sarafu ya shillingi mia moja. Sarafu ya shillingi elfu moja ina majumba marefu na picha ya mtu ambaye ameketi na ameshikilia bakora mkononi mwake.

Sarafu za shilingi elfu moja za Kenya. Sarafu hizi zimeshikiliwa na mkono, inaonesha kwamba inaonyeshwa mtu au inapigwa picha. Kwenye sarafu hii kuna picha ya rais wa kwanza wa Kenya mzee Jomo Kenyatta. Katikati yake kuna pia simba wawili ambao wameishika ngao ya Kenya.

Sokoni kuna aina mingi ya vitu. Kuna karoti, nyanya, mahindi, ndizi, viazi. Watu kwenye soko wanaonekana kuwa kila mtu ana shughuli yake. Ndizi hizi zimeiva vizuri na kuna pia maembe na ndimu.

Sarafu ya zamani ya shillingi mia tano ya Kenya, sarafu hii ina picha ya rais wa kwanza wa Kenya, Jomo Kenyatta, upande wa pili wa sarafu kuna jumba kubwa la kifahari na pia kuna ngao ya inchi ya Kenya.

Nyama imeekwa kwenye kioo ya utazamaji. Nyuma yake kuna nyama zingine ambazo zimesimamishwa. Wahudumu wa kuuza nyama wanakata nyama zingine. Mbele yake kuna mnunuzi ambaye amesimama anaitizama nyama.

Watu wawili, wa kike na kiume, mmoja asilia ya kiafrika na mwingine asilia ya kizungu, wamekishikilia kijikaratasi ni kama wanatazama kitu kwenye karatasi. Watu hawa wote wanaonekana kuwa wenye furaha. Nyuma yao kuna gari na kuna miti miwili.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wamepanga foleni kwenye duka la maziwa. Muuzaji yuko kwenye dirisha anawahudumia. Duka hili limepakwa rangi ya nyeupe na samawati. Kando yake kuna vijichupa vya kuwekea maziwa ambavyo vimesimamishwa chini.

Lori la rangi ya kijani kibichi limesimama. Chini yake na ndani yake kuna vitunguu, vitunguu zenyewe zimewekwa katika magunia. Ndani kwenye lori kuna mtu ambaye amevaa nguo ya nyekundu ,chini kuna mama ambaye anamtazama yule mtu ambaye amepakia magunia ya vitunguu kwenye lori.

Matunda yako sokoni. Matunda haya yameekwa katika mabesheni tofauti. Kuna machungwa, maembe. ndizi, nyanya na vitunguu. Watu wamejifunika na mwavuli ili kuzuia jua kali ambayo inawaka.

Gari la kubebea mizigo, limebeba gari zingine. Gari hili liko kwenye lami ya barabara kuu. Magari haya ni ya rangi tofauti, kuna nyeupe, nyeusi. Kando yake kuna taa ya mwangaza ya soko ambayo inamulika.

Tangazo la bima la kiafya la Madison. Linaelezea umuhimu wa kuwaeka wapendwa wako katika chini ya bima yao. Kwenye mchoro kuna mtu ambaye anaonekana kuwa amevunjika shingo. Kando yake kuna number ambayo imewekwa, ili mtu abonyeze kuwasiliana nao.

Aina tofauti tofauti ya viazi imewekwa kwenye ndoo. Kuna viazi vya kawaida na viazi vitamu. Mandoo mengine yako bure bila viazi. Kando yake kuna karatasi ambalo iko na mboga.

Kituo cha kupeana pesa cha M-Pesa. Kuna watu wawili wamesimama nje, mmoja wao amevalia nguo nyekundu. Kituo hiki kimezingirwa na chuma ambazo zinazuia mtu yeyote kuingia. Mlango huu umepakwa rangi ya kijani kibichi.

Sarafu ya shilingi elfu moja ya Kenya. Sarafu hii imeshikiliwa na mkono, ni kama inaonyeshwa mtu au inapigwa picha. Sarafu hii ina mchoro wa jumba kubwa na pia ina mchoro wa wanyama kama simba.

Tangazo la shirika la bima la LetsGo. Kuna mchoro wa nyumba ambayo imeekwa kofia juu yake. Kando yake kuna maelezo ya jinsi ya kupata shirika hili.

Magari yameekwa katika jumba la onyesho. Magari haya ni mapya. Yana rangi tofauti. Kuna rangi nyeupe, nyekundu, nyeusi na samawati. Chini yake kuna lami ambayo imechorwa rangi ya kijani kibichi, nyeusi na nyeupe na manjano.

Duka la kuuza nguo za vitenge. Kuna aina mingi ya nguo amabazo zimewekwa hapo pembeni. Kwenye kabati hili kuna zingine leso amabazo zimepangwa katika orodha nzuri. Kule juu kuna beki ambayo ina kamba ya nyororo

Dada yuko kwenye duka. Kando yake kuna bidhaa mingi tofauti. Kuna bidhaa ya kuuza mafuta ya kupika, bidhaa ambayo ni ya kuuza mafuta ya kukaangia mboga. Kando yake pia kuna bidhaa ambayo ni ya kuuza maziwa. Nyuma yake kuna sukari, majani na vitu vingine.

Duka la pesa la M-Pesa liko pembeni. Ndani yake kuna msichana ambaye amesimama, anahudumiwa. Msichana huyu, ameegemea makreti ya soda. Makreti haya ni ya rangi nyekundu.

Tangazo la bima la shirika la Mayfair kwa ajili ya ajali. Tangazo hili limechorwa mtu ambaye ameanguka na baiskeli. Tangazo hili liko katika nchi tofauti Afrika Kusini.

Bidhaa mbalimbali ziko sokoni zote zimewekwa kwenye kreti. Kuna pilipil, vitunguu, nyanya , dhania, vitunguu saumu , hoho na mahindi ambayo bado yako kwenye matawi yake. Kando yake kuna nguo ambazo zimeekwa kwenye kamba.

Sarafu ya shilingi elfu moja ya Kenya. Sarafu hii imeshikiliwa na mikono miwili. Sarafu yenyewe ina picha ya mijengo na picha ya mtu. Chini yake kuna sarafu ya shilingi hamsini ya Kenya.

Gari la rangi nyeupe lenye nambari ya usajili KDH 990J limesimama barabarani, kando yake kuna miti, miti mirefu na miti mifupi. Kando yake upande mwingine kuna lango kuu la rangi ya samawati.

Viazi vimewekwa sokoni. Kando yake kuna ndizi, machungwa na maembe. Watu wengi wako sokoni katika shughuli zao. Mwanaume huyu amekalia kwenye kiti mbele ya viazi vyake. Watu wengine wanatembea na mwavuli, wamevifunika vichwa vyao wakiendeleza biashara zao.

Duka la bima la CIC Family Medisure. Watu watatu wako katika picha hili ambao ni baba, mama na mtoto. Wameshika tarakilishi. Mtoto anaonyesha wazazi wake kitu katika tarakilishi ilhali wazazi hao wanamwangalia mtoto wao. Mtoto mwenyewe anaonekana kuwa mwenye furaha na wazazi pia wanaonekana kuwa wenye furaha wote wawili.

Gari jeusi. Gari hili lina nambari ya usajili ya KDK. Gari hili limesimama katika ardhi ambayo ina nyasi kidogo na lami kidogo. Mbele yake kuna mti mrefu.

Muuzaji wa nyanya ambaye ni wa jinsia ya kiume amepangia nyanya yake kwenye makreti mengi ambayo yaliyojaa. Nyuma yake kuna wanaume wawili ambao wanamtazama. Kreti moja limeandikwa namba moja sufuri sufuri, nyuma yao kuna mkokoteni ambao umesimamishwa.

Mboga ya aina tofauti tofauti imewekwa chini. Kuna dania na mimea mingine mingi ya kiasilia yenye rangi tofauti. Kuna ambazo ni za rangi nyekundu zingine ni za rangi za kijani kibichi. Zingine zimefungwa kwenye vitita tofauti tofauti.

Sarafu za kitambo za noti ya shilingi elfu moja na noti mia tano za Kenya. Sarafu ya shilingi mia tano inaonekana mbeleni. Kwenye sarafu hiyo kuna mchoro wa mtu. Mtu huyu ni rais wa kwanza wa Kenya, Kenyatta. Sarafu hizi zimeshikwa na mkono, inaonekana kuwa zinaonyeshwa mtu au zinapigwa picha.

Gari la kubebea magari mengine limesimama kwenye barabara iliyotengenezwa na lami. Upande wa chini hakuna mzigo wowote. Upande wa juu kuna magari manne ambayo yamewekwa. Chini yake kuna mtu ambaye anatazama gari hili na mwingine amesimama kule pembeni mwake. Kando yake kuna miti miwili mirefu.

Duka la kuuza maziwa la Yustina. Dada ameketi ndani. Nje ya duka hili kuna jiko ambalo limewekewa sufuria juu yake. Kando yake kuna jiko bovu ambalo limetupwa. Pande mwingine kuna ndoo na besheni na vibuyu ambavyo vimesimamishwa.

Soko lina maji na matope mengi. Watu katika soko hili wamevalia viatu vya mvua ili kuzia maji na matope kuenda kwa miguu yao. Bidhaa nyingi sokoni imewekwa kwa sakafu. Watu wengine wamekalia bidhaa zao. Kila mtu anaonekana kuwa mwenye shughuli mingi.

Gari ambazo ni mpya na bado hazijanunuliwa zimesimama sakafuni. Gari hizi ni za rangi tofauti. Mbele yao kuna majumba mengi, kuna majumba marefu na majumba mengine mafupi. Kuna pia vichaka vidogo ambavyo vinaonekana.

Magari yamesimama katika jumba la onyesho. Jumba hili ni kubwa na zimenjengwa kwa kutumia glasi . Magari hii ni aina mingi na rangi mingi. Gari hizi bado hazina number za usajili za kirasmi.

Ndizi zimewekwa kwenye ndoo. Ndizi hizi zingali kwenye mgomba lakini vitita vingine vimetolewa. Nyuma yake kuna vitunguu vya majani, viazi na pia kuna mambao ambayo haya vitu vyovyote. Kando yake kuna gunia ambayo imetandikwa.

Sarafu za shilingi mia moja za Kenya. Sarafu hizi ziko mingi na zimetawanyika. Kwenye sarafu hii kuna picha ya rais wa kwanza wa Kenya Jomo Kenyatta. Kuna pia simba wawili ambao wameshika ngao ya nchi ya Kenya.

Viatu vya jinsia ya kiume na ya kike vimewekwa sokoni. Zimepangwa, vingine vimewekwa juu ya vingine. Zingine zimefungwa kwenye kamba na zimewekwa juu. Mama ameketi chini mbele ya viatu hivo. Kando yake kuna ardhi ambayo ina uchafu mwingi.

Soksi ya aina tofauti na rangi tofauti zimewekwa kwenye kwenye chuma ya kuuzia. Mama muuzaji anaonekana kuwa ameangalia upande mwingine na bidhaa zake. Bidhaa zenyewe zinakaa kupendeza na kuvutia sana.

Duka la kuuza mayai na maziwa. Duka hili lina michoro ya vitu vingi tofauti. Kuna michoro ya mayai, maziwa, keki, maziwa ambayo yaliyoganda. Duka hili limepakwa rangi nyeupe na rangi ya samawati.

Sarafu za noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Sarafu hizi zina picha za rais wa kwanza wa Kenya rais Jomo Kenyatta. Sarafu hizi zimeshikiliwa na mkono uliovaliwa pete. Kando yake kuna kijisimu cha Nokia ya kitambo.

Hirizi zimeekwa sokoni. Kuna hirizi ambazo ni za kufunga kwenye mguu, zingine za kufunga kwenye mkono, zingine za kufunga kwenye shingo. Kando yake kuna mwanaume ambaye ameshika hirizi zingine mkononi mwake.

Sarafu za shilingi elfu moja za Kenya. Sarafu hizi ni mingi. Sarafu hizi zimeshikwa na mkono. Kwenye sarafu hiyo, kuna michoro mingi. Kuna michoro ya watu na pia kuna michoro ya wanyama wa pori.

Watu wengine wako sokoni. Makreti mengi yanaonekana. Watu wengine wamejikinga na mwavuli. Soko hili limejengwa kwenye majumba mabovu ya mabati ambayo yamepigwa na kutu.

Magari aina za Mercedes zimepangwa katika kituo cha onyesho. Magari hizi ziko nne katika idadi. Mbili za rangi ya nyeupe na mbili za rangi ya nyeusi. Chini yake kuna ardhi ambayo haina nyasi.

Tairi la gari. Tairi hili ni jipya. Katikati yake kuna vijichuma. Tairi hili limesimama sakafuni. Nyuma yake kuna ardhi ambayo imepandwa nyasi kwa ulaini na urefu.

Sarafu za shilingi alfu moja za kenya. Sarafu hizi ziko nne, katika sarafu hizi kuna michoro aina mingi kuna michoro ya mijengo mirefu, kuna michoro ya wanyama pia, kuna michoro ya simba wawili ambao wameshika ngao.

Magari yamesimama kwenye uwanja. Magari haya yametazama upande tofauti. Kuna ambazo zimetazama upande wa mbele, zingine zimetazama upande wa nyuma. Zimesimama katika nyasi zilizonawiri. Nyuma yao kuna miti mirefu na mingine mifupi.

Mtu mmoja ameishika simu. Anaonekana anataka kumtumia mtu pesa kutumia njia ya M-Pesa. Kandoni mwake kuna mtu ambaye ameshika sarafu ya kitambo ya shilingi mia mbili. Anaonekana nikama anataka kumpa mtu huyu sarafu hizo.

Mboga haziko sokoni ,wanunuzi wako wengine na aina tofauti. Msichana mmoja ananunua mboga kwa muuzaji. Muuzaji huyu anamsaidia msichana huyu kuweka mboga zake kwenye begi.

Viatu vimefungwa kwenye kamba, kuna viatu aina mingi. Zingine ni za plastiki na zingine ni za nguo. Chini yake kuna mikebe miwili. Mkebe mmoja ni wa rangi ya nyekundu na nyingine ni ya rangi ya nyeusi.

Matunda mengi yameekwa katika makaratasi. Kuna ovacado , maembe, machungwa na matunda ya miiba. Katikati yake kuna kichupa cha chuma ambacho kimeandikwa Zesta na kuna makaratasi mawili ya kupackia ya rangi nyeupe.

Katika duka hili la M-Pesa, ambayo mlango huu umepakwa rangi ya kijani kibichi, kuna soda ya Pepsi ambayo imewekwa kwenye crate . Kando yake kuna maji machupa ya maji ambayo yamesimamishwa. Katika duka hili, kunaonekana kuna ndoo ya kuwekea taka taka mbele yake.

Hirizi za aina tofauti ziko sokoni. Kuna hirizi ambazo ni za shingo, za kiuno na za masikio. Katikati katika soko hilo kuna mabegi. Mabegi haya ni ya kiasilia, ya Kikuyu. Pia yametengenezwa kwa hirizi na kamba.

Tairi nne za gari. Tairi hizi zimeoshwa ndio maana zina sabuni. Zimewekwa sakafuni. Maji kutoka juu inamwagikia tairi hizi ili kusafisha sabuni ambayo imeoshwa nayo.

Sarafu ya shilingi elfu moja ya Kenya, sarafu hii inapicha tofauti ndani yake. Kuna picha ya jumba refu la KICC kando yake kuna picha ya raisi wa kwanza wa Kenya Kenyatta.

Mwanamume mmoja amesimama katika duka la kuuzia bidhaa za maziwa. Kwenye duka hili kuna mchoro wa ng'ombe wa kike. Mhudumu yuko upande wa ndani anamhudumia mtu huyu ambaye amekuja kununua.

Shanga za shingo na herini za masikio zimefungwa kwenye kamba na zimewekwa kwenye soko. Shanga hizi zina rangi aina tofauti ambayo zimewekwa pamoja. Herini pia zina rangi tofauti na pia zimetengenezwa katika mviringo.

Duka la kupeana pesa la M-pesa liko hapo. Mbele yake kuna jokofu. Jokofu hili lina soda ya aina tofauti. Kuna soda ya Fanta, Coca cola na Sprite. Mbeleni mwake kuna mbao ambazo zimepigwa. Ndani ya mbao kuna viazi.

Baba na wanawe wawili wameketi, wanawe wawili mmoja msichana mwingine mvulana wanakula chakula .Mbele ya baba kuna sharubati ya rangi ya manjano, watu hawa wote wanaonekana kuwa wenye furaha. Nyuma yao kuna mwanamke ambaye anaonyesha kidole kwa watu hawa na ameshika kikombe.

Magari aina tofauti yako katika onyesho. Magari haya hayana nambari ya kirasmi ya usajili. Magari haya ina rangi tofauti. Kuna za rangi nyeupe, nyeusi, nyekundu na samawati. Nyuma yao kuna miti la kichaka ambayo inaonekana.

Watu wawili wakipokezana kifunguo, mtu wa kwanza anaonekana kumpa mtu wa pili kifunguo chini yao kuna gari ndogo na kalamu na karatasi ambayo imewekwa hapo kwenye meza, watu hawa sura zao watu hawa hazijaonekana lakini inaonekana kuwa wanapokezana ufunguo wa gari

Hapa Kuna duka la maziwa, Kuna watu wawili ambao wamesimama katika duka, waonekana kununua maziwa, watu hao ni wa kiume, Kuna msichana ambaye ameketi chini na msichana mwingine ambayo amefaa rinda ya nyeusi anapita kando yake, alafu Kuna karatasi la maziwa uku kando kwenye ardhi chini.

Magari aina mingi yamepakia katika barabara. Magari haya yana rangi tofauti kuna ya rangi nyeupe, nyeusi. Mbele yao kuna jumba kuu. Kando ya jumba hilo kuna miti ya stima. Miti hiyo ina nyaya tofauti ambazo zinapitisha moto.

Magari manne yamesimamishwa uwanjani. Kuna gari mbili za rangi ya nyeupe, moja ya rangi nyeusi na nyingine ya rangi samawati. Gari hizi zina number ya usajili. Chini yake kuna nyasi. Nyuma yake kuna miti. Kuna miti mirefu na miti mifupi.

Mama ameketi kwenye sakafu sokoni. Amevivua viatu vyake na kuviweka kando. Anauza machungwa. Msichana mmoja ameinama anachagua matunda ya mama huyu. Kando yake kuna mboga, nyanya, samaki, dania, kitunguu, hoho na kitunguu saumu. Watu wengi wameketi chini wanauza bidhaa zao.

Viatu vimepangwa sokoni, viatu vya aina mingi na rangi tofauti, kuna ambavyo ni vya rangi nyeupe, nyeusi, nyekundu, vina kamba tofauti na viatu vyenyewe, unapata kama hii ni viatu vyeusi vina kamba nyekundu, viatu samawati vina kamba nyeusi, viatu vyeupe vina kamba samawati, na vimepangwa katika orodha nzuri.

Duka la urembo na duka la kusukia. Kwenye duka hili kuna vitu vingi kama vile sodo, mafuta ya kujipaka, herini na pia kuna shanga. Kando yake kuna ndoo za maji na pia kuna nywele ambazo zimepangwa zinazotumiwa kuongezwa wakati wa kushuka mtu.

Kibanio cha ulipajikodi cha KRA.Kibanio hiki kina jina ya mlipaji kodi. Kina aina ya kodi ambayo analipa. Kina namba yake ya simu. Kina namba yake ya siri na pia kina namba yake ya kitambulisho na jimbo ambalo anatokea.

Kibanio cha Third Party Only Car Insurance Taxi, kimeekwa mbele. Kinaonyesha kuwa unafaa kulipa shilingi elfu saba mia tano sabini na nne mwakani, kuna msichana ambaye amechorwa kando ya gari manjano.